Muundo wa viwanda umeenea kwenye mandhari hii yenye shughuli mzito. Mbele kuna matangi makubwa ya silinda, pembeni yake majengo ya viwanda moja likiwa na paa ya manjano, jingine ya paa nyeupe, iliyo na miundo midogo iliyoambatana mbele yake. Upangaji wa miundo unaonyesha mpangilio wa uzalishaji uliofikiriwa vizuri. Katika usuli miliakoroga imetambaa katika ukingo wa maji, dalili la bandari linaloegemea shughuli za usafirishaji.

Muundo wa daraja la zege ulio na baraza za blue pande zote mbili unaendelea moja kwa moja kuelekea jengo la viwandani lenye vipengele vya manjano na nyeupe. Ncha za daraja zimefungwa na nguzo ndefu zilizo na taa za mtaa zilizopangwa kwa umbali sawa. zikiongoza njia kuelekea kituo kinachoonekana kuwa sehemu ya uzalishaji au mtambo wa maji. Kwa nyuma kuna jengo jingine lililo na paa la blue linaonekana pamoja na milima.

Taswira hii inaonyesha kituo cha nguvu za joto ardhi kilichozungukwa na msitu wa kijani kibichi. Vipengele vihimo vya kituo hiki ni minara ya kupozea na vents za mvuke. Pia kuna majengo ya viwanda, mitambo na mabomba makubwa vimepangwa kwenye eneo la tambarare linaloandaliwa kwa shughuli za kiteknolojia. Na barabara za ndani na za kuingia kwenye kituo.

Ndani ya mandhari ya milima yenye uoto wa kijani, kituo cha joto ardhi kimejengwa kikiwa na majengo makubwa na minara ya kupozea inayotoa mvuke angani. Mabomba na miundo ya kiufundi inaonekana ikieleka kituo kuashiria mchakato na uchimbaji na usafirishaji wa nishati. Na kwa uendelezaji huu unatumia joto kutoka ardhini kuzalisha muundo endelevu bila kuhitaji mafuta kisukuta. Taswira inaeleza mchango wa ki-teknolojia safi katika uzalishaji nishati, rafiki kwa mazingira.

Mundo wa viwanda unaonekana ukiwa na majengo makubwa na minara ya kupozea yenye fremu juu ukiashiria uzalishaji mkubwa wa nguvu au bidhaa. Eneo la viwanda liko pembezoni mwa mji likizungukwa na miundombinu ya barabara na nyaya za umeme. Mabomba na njia ya hewa zimeunganishwa katika sehemu mbalimbali zikionyesha mtiririko wa kifundi wa uzalishaji. Taswira inaakisi ukubwa wa shugghuli za viwanda na changamoto za uendelevu wa mazingira.

Mnara wa kusafirisha umeme umesimama katikati ya mandhari ya mashambani, nyaya zake zikitandaa juu ya anga lenye mawingu. Mimea ya porini na michaka vidogo vimeota kando kando, ikiwaonyesha uhai wa mazingira ya asili. Muundo wa mnara wa chuma inaonyesha uimara wa teknolojia katika kusambaza nishati. Ukame wa ardhi unaonyesha mazingira magumu lakini yenye maendeleo ya kiteknolojia. Taswira inaonyesha jinsi nguvu za umeme zinavyosafirishwa hadi maeneo ya mbali.

Minara ya nguvu ya umeme imesimama kwenye uwanja wa kijani, nyaya zake zikielekea mbali. Anga ya mawingu mepesi imeangazia mandhari kwenye mwangaza wa asili. Mimea midogo imeota katikati ya nyasi, ikionyesha uhai wa mazingira. Minara imepangwa kwa mistari ikisisitiza mipangilio ya miundombinu. Nyaya za umeme zinasambaa juu kama mtandao wa usafirishaji wa nishati. Kiwanja hauna vikwazo unaipa taswira wazi yenye utulivu. Taswira unaonyesha umuhimu wa miundombinu, na umeme katika jamii ya kisasa.

Katika msongamano wa maisha ya jiji, gari la mikokoteni lililojaa magunia makubwa linasukumwa na kundi la watu watatu wakiwa kama engine hai ya mzunguko wa bidhaa. Miili yao imeinama kwa bidii, miguu ikiambatana na ardhi ya udongo isiyo na mipaka, kana kwamba wamezama katika majukumu ya dunia ya uzalishaji isiyo na mapumziko. Katika mandhari hiyo, majengo ya maduka, magari ya abiria na pikipiki zinazojitokeza kama vipengele vya hadithi ya kila siku.

Taswira inaonyesha mtu aliyesimama ndani ya maji machafu yaliyojaa takataka za plastiki, huku mazingira ya kijani kibichi yakizunguka eneo hilo ikiibua mgongano kati ya uzuri wa asili na uchafuzi unao sabababishwa na binadamu. Hali hii inaashiria changamoto kubwa za kimazingira na kiafya zinazohitaji hatua za dharura za usafi. Uelimishaji wa jamii na usimamizi bora wa taka hususan kupitia kampeni za utalii.

Kwenye mto wa matope, kasa wawili wamesimama kando kando wakiwelekea upande wa maji. Miili yao inaangazia mikunju ya gamba ngumu na rangi za asili zenye marumaru. Mazingira yanatoa taswira ya utulivu huku mizizi ya miti ikiwa inaonekana kwenye ardhi. Katika maji kuna mwangaza wa mwili yao ikijirudia kama kioo cha asili. Eneo linaonyesha uzuri wa viumbe pori katika makazi yao ya kawaida.

Taswira hii inaonyesha eneo la mto linalotumiwa kama kituo cha kuchakata, au kukusanya taka za plastiki. Kulia na kushoto kuna plastiki za rangi mbali mbali, zimetandazwa ardhini na mangunia meupe na mifuko ya taka zimepangwa kwa vikindi. Watu kadhaa wamevaa mavazi ya kazi na wanaonekana wakikusanya au kuchambua plastiki. Mmoja yuko karibu na mto pengine akiosha au kuchambua taka. Mazingira yanaonyesha hali ya changamoto ya usafi wa mazingira.

Watu wanne wamevaa vizibao vya kung'aa na buti za mpira wakiwa kazini kwenye eneo lililojawa na maji machafu. Wanatumia vifaa virefu kutoa taka kwenye maji wakionyesha ushirikiano wa dhati. Kwa nyuma, kuna mlundikano mkubwa wa takataka na vibanda vya muda vinavyoashiria hali ngumu ya mazingira. Mandhari inaonyesha juhudi za jamii kupambana na uchafuzi wa mazingira katika hali ngumu.

Taswira hii inaonyesha bwawa dogo lenye maji ya tope lililozungukwa na mawe, nyasi na uoto wa mtaa. Ndani yake kuna mamba watatu wanaonekana kupumzika au kuogelea karibu na kingo. Mamba wawili wako sehemu ya mbele ya bwawa wakipumzika karibu na miamba na moja zaidi yuko ndani ya bwawa sehemu ya kati. Mandhari inaonyesha mchanganyiko wa kame wa ardhi, mimea ya mtaa na hali ya utulivu wa mazingira ya asili.

Taswira hii inaonyesha eneo la kuhifadhi taka za plastiki zilizoshinikizwa, zikiwa zimefungwa kwa kamba na kuunda vifurushi vya umbo la mstatiri. Vifurushi hivyo, vimepangwa kwa safi mbali mbali, na kati yao kuna njia nyembamba za kupita. Kwa nyuma kuna mtu karibu na uzio na jengo lenye paa la buluu pamoja na mtu na mawingu angani, ikiashiria muktadha wa wazi wa mji au eneo la viwanda.

Taswira hii inaonyesha maonyesho ya sarakasi ya ndani ya jumba la sanaa, au ukumbi wa tamasha ambapo waigizaji watano wamevaa mavazi ya mistari ya nyekundu na nyeupe, na wamesimama kwa muundo wa mnara wa kibinadamu. Wakiwa wamepanda juu ya mabega ya wenzao wakionyesha ujuzi wa kusawazisha miili. Pembeni kushoto kuna wanamuziki na ngoma. Pia kuna baraza la watazamaji limejaa watu walioketi, wakifuatilia tamasha kwa shauku.

Taswira hii inaonyesha eneo la wazi lililojaa mafurushi za plastiki zilizoshinikizwa. Yamefungwa kwa kamba na kupangwa kwa safu. Kuna taka za plastiki, ardhi yenye matope na plastiki za kutupwa ambayo huibua changamoto za usafi kwa mazingira na utekelezaji wa usimamizi bora wa taka. Kuna jengo kubwa la upande wa kushoto na watu wachache wanaopita.

Mandhari tulivu yenye maji tulivu mbele, ambapo majengo ya mbao na paa za nyasi zilizomo nyuma ya daraja ndogo la mbao lenye reli linalo vuka juu ya maji, likielekea kwenye majengo haya, ambayo yenye muundo wa kitamaduni unaoendana na mazingira ya asili. Kuna miti ya kijani, vichaka, na mpalma pembeni, huku sehemu ya kulia ikiwa na hema jeupe la kuegemea. Ndani ya maji kuna pipe linaloelea likiongeza kipengele cha kuvutia.

Mandhari inaonyesha mashine ya kuchimba ikibomoa jengo lililojengwa kwa mabati na mbao katika eneo linaloonekana kuwa la ujenzi au uvunjaji wa makazi duni. Vifusi vimetapaka chini an watu wachache wameonekana nyuma wakifuatilia tukio hilo kutoka mbali. Anga ni lenye mawingu na nyaya za umeme zinapatikana juu kuongeza hisia nzito ya maendeleo mjini. Kitendo hiki kinaibua maswali kuhusu kuhamishwa kwa jamii, uhifadhi za mazingira na mabadiliko ya mandhari ya mjini.

Mwanamke amesimama karibu na bomba la maji kwenye eneo la hali ngumu akijaza vyombo mbalimbali vikiwemo ndoo na mitungi. Sakafu imetapakaa na mabaki na michoro ya plastiki huku nyuma kukionekana nyumba za mabati na nguo zikiwa zimetundikwa kwenye kamba. Karibu na nyumba kuna maji machafu na taka zinazoelea yakionyesha changamoto za mazingira na upatikananaji wa maji safi. Mandhari hii inadhihirisha hali ya maisha ya jamii inayokabiliana na uhaba wa huduma muhimu.

Taswira inaonyesha hafla ya hadhara inayofanyika chini ya hema jeupe ambapo watu kadhaa wamekusanyika. Mtu mmoja anazungumza kwa kutumia kipaza sauti huku wengine wakiwa wameketi wakifuatilia tukio hilo. Mbele ya hema kuna kolea kadhaa za rangi ya tofauti zikionyesha uwezekano wa sherehe ya uzindua au uchimbaji wa msingi. Bango lenye nembo ya maandishi ya nairobi city county inaonekana pembeni ikidhibitisha shirikiano la serikali ya kaunti. Mandhari inaonyesha tukio rasmi.

Taswira inaonyesha kundi la pundamilia wakiwa wamesimama juu ya njia ya udongo katikati ya savanna yenye majani. Katika mandhari ya nyuma kuna mandhari ya jiji yenye majengo marefu yanayochomoza juu ya upeo wa macho. Mpangilio huu wa kipekee unaonyesha mugongano wa mandhari ya asili ya maendeleo ya mji, picha ya kuvutia inayochochea fikra kuhusu jinsi ya maendeleo ya mjini yanavyo athiri makazi ya wanyamapori. Hii inaezakua kianzio kizuri cha kutengeneza dhana ya utalii wa mpakani unaochunguza muingiliano kati ya maeneo ya uhifadhi na miji.

Taswira inaonyesha watu watatu wakifanya usafi kando ya mto uliojaa takataka na mabaki ya mafuriko. Mtu mmoja mwenye sare ya kijani na kofia anatumia kifaa kukusanya uchafu mwingine fulana ya buluu amepanda kwenye mzizi ya mti na watatu ana fulana ya kahawia na buti nyeupe akishughulikia mabaki. Sehemu ya nyuma inaendelea kuonyesha uchafu unaoendelea kusambaa kando ya mto na majengo machache mbali kidogo. Taswira hii inaakisi mshikamano wa jamii katika kukabiliana na adhari ya majanga ya asili hasa mafuriko na hatua za ulinzi ya mazingira.

Taswira inaonyesha kifaru akitembea katika mazingira ya asili yaliyojaa mimea na miti huku kichwa chake kikiwa kimeinama kana kwamba anatafuta au anachunguza ardhi. Uzio wa nyaya unaonekana mbele unaoashiria eneo la hifadhi au ulinzi. Uoto wa kijani unaofunika mandhari huonyesha mazingira yenye rutuba yanayofaa kwa kiumbe ya porini. Taswira hii ina ukumbusho wa amani kwenye uhifadhi wa wanyamapori na mazingira yao ya asilia.

Mandhari inaonyesha mazingira ya makaazi duni yenye nyumba za mabati na ardhi yenye matope na maji yaliyotuama. Mtoto mmoja anatembea kwenye njia ya udongo akipitia karibu na kuku na vifaranga waliozunguka jirani na dimbwi la maji machafu. Mtoto mwengine aliyevalia sare ya shule amesimama mbele ya vibanda vya chuma akitazama upande wa pili wa barabara. Taswira inaangazia changamoto za mazingira na hali ya maisha ya kila siku kwa watoto katika jamii zilizo kwenye pembezoni.

Taswira inaonyesha simba jike aliyealala chini kwa ardhi ya rangi ya udongo mwekundu ndani ya uzio wa chuma .Ngozi yake ya hudhurugi nyepesi inaanza kwenye mwanga wa mchana ukitoa hisia za utilivu na mazingira ya hifadhi. Uzio wa nyaya za stima inaonekana kuzuguka eneo hii ikielezea mazingira ya udhibiti wa usalama uenda ikawa ni hifadhi ya wanayama pori au kituo cha uokoaji nao upande wa kushoto wa majani yaliyotawanyika chini yanaongeza maelezo ya asili ya eneo hilo.

Nyani amejishika kwa nguvu kwenye uzio wa chuma wa mviringo wa madogo madogo macho yake yakiwa yameelekezwa mbele kwa makini wa kina. Mikono yake ya manyoya imekumbatia chuma kana kwamba inatamani uso wake ukieleza hisia za udadisi au kutengwa. Mandhari ya karibu ni ya ndani ya uzio huku nyuma ikionekana kwa kijito bila mazingira au asili ya misitu. Taswira hii inachochea tafakuri kuhusu ustawi wa wanyamapori na thamira ya hifadhi inayovuka mipaka ya kifuko cha vyuma.

Majengo madogo ya kuezeka kwa mabati imepita kati ya miti mirefu yanayozungukwa na nyasi ndefu zinazochanua hadi pembezoni ya njia ya udongo. Mandhari ina muonekano wa asili ya mapumziko, mazingira yakiwa tulivu na anga la kijivu ikisisitiza utulivu wa eneo hilo. Miguu ya miti ina uzuri wa kijani kibichi unaotia moyo vinachangia hali ya ustawi wa kimazingira. Muundo wa majengo unapendekeza matumizi ya muda au mandhari ya kitalii katika sehemu za mashambani.

Mto mchafu umejaa takataka, na maji chafu yanatiririka pole pole. Kuna mbwa kando ya mto huo, majengo ya mabati na mbao yako upande wa nyuma, yakionyesha makazi ya watu katika mazingira duni. Taka zimesambaa pembezoni mwa mto ni karibu na makazi hayo. Zikionyesha ukosefu wa huduma za usafi. Mazingira yanaonekana yamepuuzwa ya kukosa miundo mbinu inayofaa kwa maisha ya kila siku. Hali ya jumla ya eneo inaonyesha changamoto ya uchafuzi wa mazingira na umasikini ya mjini.

Simba wawili wametulia juu ya nyasi laini, mmoja amelala kwa utulivu huku mwenzake akiwa ameketi akitazama mbele kwa makini. Mti wa zamani wenye shina nene uko nyuma yao ukitua kivuli cha asili kinachozunguka eneo hilo. Uoto wa kijani kibichi unakamilisha mandhari ya nyika ukisikiliza hali ya usalama na utulivu wa wanyama hao porini. Mwanga wa asili unadokeza wakati wa mchana ukionyesha uzuri wa maisha ya mwituni yasiyoingiliwa na shughuli za kibinadamu.

Basi la Metro Trans linasimama kwenye jiji, ya rangi ya samawati, nyeupe na kidokezo cha nyekundu, zinazocheza na jua la adhuhuri, zikiashiria harakati za maisha ya kila siku. Katika mandhari hiyo, maandishi able na thank you , yanang'aa mithili ya ujumbe wa matumani na shukurani vikitoa sauti isiyo ya maneno kwa kila mpita njia. Mbele yake kuna mtu amesimama kimya akitazama uso wa gari hilo, kana kwamba akisubiri majibu au kuomboleza safari iliyohairiwa.

Mandhari hii inaonyesha mazingira ya kituo cha usafiri kilicho jaa shughuli nyingi, kuna gari la abiria aina ya van jeupe, juu ya gari kuna bango linalo onyesha njia mbalimbali. Pembeni kuna mizigo vimewekwa chini kuashiria abiria wanajiandaa safiri au kutoka tu kufika kwa nyuma kuna gari la abiria na watu kadhaa wanaonekana wakipanda au wakishuka, wakizungumza au kushughulika na mizigo yao. Eneo lenyewe linaonekana kuwa kitovu cha usafiri wa mtaa la Nairobi.

Taswira hii inaonyesha barabara ya njia nne yenye mabango ya juu ya maelekezo kwa madereva wanaoelekea sehemu mbalimbali, ikiakisi mpangilio wa miundo mbinu ya usafiri wa kisasa nchini Kenya. Mabango hayo yanatoa maelezo kwa kila njia yakieleza KCA University, Survey of Kenya, Traffic Police HQ, NYS, Nairobi, to six kilometres na mengine kadhaa. Pia kuna alama za check tires regularly na obey traffic rule kando ya barabara.

Taswira hii inaonyesha eneo la kituo cha magari ya abiria cha mtaa kilichojaa rangi, shughuli na harakati za kila siku. Ipo kati muktadha wabarabara wa mtaa na kuna magari ya abiria ya mtaa, T-Sacco na Othiria Ng traveler yamepangwa kwa rangi angavu. Pia kuna bango la bei ya nauli 20 ikionyesha upatikanaji wa huduma nafuu za usafiri kwa jamii. Watu wanatembea pia wakisubiri au wakizungumza.

Taswira inaonesha basi la kijani na njano lenye maandishi Citi hoppa, kwenye upepo wa mbele. Namba ya basi ni 360, na namba la usajili ni KBT 248D. Ndani ya basi kuna bango lenye namba 40, huenda linaonyesha namba la abiria au njiani. Basi hili lipo katika eneo la mji.

Daraja la tabaka mbili umejengwa juu ya mkondo wa maji wenye tope, ukiwa na tabaka la chini la zege linalopitisha barabara. Tabaka la juu lenye njia nyingi ya magari. Gari moja linaonekana likipita katika barabara ya chini. Mazingira yanajumuisha vichaka na mteremko wa miamba unaoshuka kuelekea mtoni, likionyesha mpangilio changamano wa miundo mbinu ya usafiri ndani ya mazingira ya asili.

Taswira hii inaonyesha gari la abiria la mtaa aina ya isuzu lenye rangi ya blue ambapo imepambwa kwa sanaa ya grafiti ya kuvutia yenye maandishi makubwa, na nambari ya usajili pia likiwemo KBX 474E.Gari hilo limepambwa kwa bamba na roof zilizorekebishwa na watu wanaonekana wakipanda au wakishuka kutoka ndani ikiashiria harakati za abiria wa jiji. Katika mandhari ya nyuma kuna matatu mengine kadhaa.

Majira ya mchana yanaonekana shuguli za jiji na basi iliyoandikwa Team Petition limengeshwa barabarani ya rangi za fedha na zambarau. Abiria wanapita njia wanatembea kwa haraka katika mitaa yenye msongamano wa magari na majengo. Vibao vya njia vinaeleza nauli na maneno ya safari kama vile Kasarani 50 na kawangware 60.

Taswira hii inaonyesha barabara ya shughuli nyingi ya magari ya abiria, malori, pikipiki na watu wa mtaa wakiendelea na safari au shughuli zao. Mandhari inaonyesha pia barabara yenye vizuizi na alama za usalama, mabango ya biashara na watembeaji wa miguu kando ya barabara. Pia kuna anga la mawingu ikitoa taswira ya hali ya hewa yenye baridi au mvua mwepesi.

Taswira hii inaonyesha barabara ya njia nne inayounganisha Nairobi na maeneo ya kaskazini na mashariki ya Kenya, ikiwa na mabango ya juu yanayotoa maelekezo kwa madereva kuhusu Thika, Nyeri, Nanyuki, Garisa na Moyale ikiashiria barabara ya kimkakati inayofungua muktadha wa utalii, kijamii, na kiuchumi kupitia miji mbalimbali. Magari yanatembea kwa mwelekeo tofauti huku mandhari ya nyuma ikionyesha majengo, miti, na taa za barabarani. Ishara ya muundo wa mji na shughuli za usafiri.

Taswira hii inaonyesha eneo la tukio cha magari ya abiria na maduka ya mtaa ambapo kuna gari jeupe na la manjano lenye nambari ya usajili KDA 925 A limeegeshwa mbele ya jengo. Majengo yenye maandishi ya biashara kama Nakkons Circle , Kiria-ni othaya express exhibition , Mpesa na mengine pia yaliyomo. Watu kadhaa wanatembea na au kusimama karibu na jengo hilo.

Taswira hii inaonyesha gari la abiria la mtaa lenye rangi za jano na nyeupe nambari ya usajili KBD46Y likiwa limeengeshwa juu ya barabara yenye maji, mtu aliyevalia koti ya kijani amesimama mbele ya gari hilo uku nyuma kuna bado lenye maandishi Aviation Mr DJ Quickmart Village jua kali likiashiria muktadha wa kibiashara na jamii ya mtaa wa Nairobi.

Taswira hii inaonyesha barabara ya mtaa yenye shughuli nyingi za usafiri ambapo upande wa kushoto kuna magari ya abiria na mizigo yakisafiri kwa mwelekeo mmoja yanajumuhisha malori, magari madogo na pikipiki. Upande wa kulia kuna matatu ya njano likisafiri kwenye njia tofauti na gari nyeusi ikifuata nyuma yake.

Mandhari inaonyesha barabara ya jiji iliyojaa magari ya abiria yaliyopambwa na michoro ya kisasa ya graffiti. Gari lililo mbele lina maandishi emunna na kioo chake na upande wake imechorwa sana. Watu wanapita barabarani na wengine wakiwa kwenye njia panda wakichanganyika na shughuli za kila siku. Taswira inaangazia maisha ya kila siku jijini Nairobi karibu na jengo linalojulikana kama kenya national archives .

Treni yenye rangi ya juu nyeupe na mstari ya chini ya waridi na manjano imesimama kwenye reli ikiwa nyuma ya uzio wa waya. Mandhari ya kijani kibichi, miti na majengo ya mbalimbali yanajenga mazingira ya mji ya pembezoni. Mtazamo huu wa tabaka kutoka nyuma ya uzio unaleta hisia za uchunguzi wa kimya na uhusiano kati ya usafiri na mazingira ya kawaida.

Mandhari inaonyesha barabara ya jiji ambapo basi la kijani lililoandikwa citi hoppa next na electric limeegeshwa huku abiria wakiingia na wengine wakipita karibu. Katika upande wa kulia kuna gari jingine lenye maandishi peransion taxi likiwa karibu na watu walioko barabarani. Majengo na miti ya mtaa yanaonekana kwa nyuma yakionyesha mazingira ya mjini yenye shughuli nyingi. Bango la matangazo linaloonyesha glovo linachangia taswira la kibiashara ya jiji.

Barabara ya jiji imejaa msongamano wa magari ikiwemo Citi Hoppa na magari mengine yote yakiwa kwenye foleni, majengo ya biashara yanaonekana nyuma yakionyesha mazingira ya mtaa wenye shughuli nyingi. Pembeni mwa barabara kuna uzio na njia ya waenda kwa miguu yenye watu na bidhaa zilozopangwa. Taswira inaangazia pilikapilika za usafari za mijini na changamoto za foleni katika maisha ya kila siku. Inaleta picha halisi ya uhai na vurugu za kawaida jijini Nairobi.

Taswira inaonyesha eneo la usafiri wa mijini ambapo mabasi mengi ya rangi ya manjano na buluu yameegeshwa barabarani. Basi moja linaonyesha nambari ya njia thelathini na nne Mombasa na ada ya hamsini jingine limeandika thelathini na tatu Tumaini na bei arubaini zikiwa dalili ya mfumo wa usafiri wa umma na bei nafuu. Abiria wanaonekana wakipanda na kushuka huku wengine wakitembea kando ya barabara. Mabango ya matangazo yapo yakiongeza sura ya biashara ya mazingira.

Barabara ya jiji imejaa magari hasa mabasi yenye rangi angavu yakielekea pande zote mbili huku watembea kwa miguu wakivuka na kutembea pembezoni. Taa za trafiki zinaonekana na baadhi zanazoonyesha ishara nyekundu zikidhibiti mtiririko wa magari na watu. Majengo na miti, miundo dhabiti ya mtaa huko nyuma likionyesha mandahari ya mji wenye shughuli nyingi. Taswira inaakisi mchanganyiko wa usafiri wa umma, maisha ya kila siku na mpangilio wa kisasa wa mji.

Watu wamesimama kando ya basi ndogo lililoandikwa Enabled ; mtu mmoja akiwa ameshikilia bango la kuelekea Ruiru, Juja. Majengo marefu yanaonekana nyuma yakionyesha mandhari ya jiji. Wengine wamekaa na wengine wamesimama karibu wakisubiri kuingia; hali ikieleza shughuli za kawaida za safari jijini. Mkusanyiko huu wa watu na magari unaakisi harakati za watu za kila siku katika mazingira ya mjini.

Taswira hii inaonyesha mfumo ya mabomba makubwa ya chuma yaliyotumika zamani yakiwa yamelala kwenye nyasi pembeni ya barabara. Yamepakwa kutu na kuharibika na mojawapo lina pipu ya kuthibitisha mtiririko wa maji au gesi. Mandhari ya nyuma ina miti ya barabara ikionyesha muktadha wa jamii au mbugani ya jiji.

Mitambo mikubwa mitatu ya viwandani yenye rangi ya mistari na nyeupe inatoa moshi mzito angani ikiashiria shughuli za ushalizaji zenye athari ya mazingira, mnara wa kusambaza umeme unaonekana mbele kuonyesha uhusiano kati ya viwanda na miundombinu ya nishati . Mandhari inaakisi changamoto za miji katika kuthibiti moshi wa viwandani, taswira hii inasisitiza umuhimu wa sera za mazingira na teknolojia safi.